Soko la wazi linaonyesha wanunuzi na wauzaji wengi. Mazao mbalimbali yamepangwa kwa ajili ya kuuza. Hapa kuna biashara inayoendelea ambapo pesa hutumika. Hii ni muhimu kwa huduma za kifedha za kila siku.

Gari la blue linasafirishwa kwenye lori la kubeba magari. Hii inaashiria huduma za usafirishaji wa magari. Huduma za kifedha kuwashughulikia wanunuzi, bima la usafirishaji ikionyesha mzunguko wa mali.

Tangazo la kinywa la familia yenye furaha wazazi na watoto wawili wakiwa mezani. Juu yake kuna maandishi CIC Family Medisure ikitangaza bima ya afya kwa familia. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kama bima inavyosaidia kulinda afya na maisha.

Magari mengi yamepakiwa karibu kwenye sehemu kubwa. Hii inaashiria mali nyingi zinazoweza kutumiwa na makampuni ya huduma za kifedha kama mikopo ya magari na pia bima.

Magari mengi mapya, yamepangwa yakionyesha biashara ya magari. Magari haya ni muhimu kwa huduma za kifedha, ya kihusisha mikopo, na pia kukodisha. Uwekezaji unachangia uchumi.

Mikono miwili inshikilia kwa uangalifu noti nyingi za elfu moja ya Kenya. Noti hizi zimetandazwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Hali hii inaashiria biashara, malipo au shughuli nyingine za kifedha zinazohusisha kiasi kikubwa cha pesa taslimu.

Minguo mingi imepangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Nguo hizi za mitumba ni biashara kubwa. Biashara hii inahusisha mzunguko wa fedha na inategemea huduma za kifedha.

Mwanamume na mwanamke wakiwa wamevalia mavazi ya biashara wanapitia makaratasi labda wakijadili maswala ya kifedha katika ofisi au duka la magari. Hii inaashiria mikutano ya kifedha na shughuli za biashara.

Magari ni mengi meupe yamepakiwa vizuri kwenye eneo kubwa. Inasisitiza umuhimu wa huduma za kifedha, zinazowezesha watu binafsi na biashara kupata mikopo au bima kwa ajili ya ununuzi na umiliki wa magari haya.

Soko la ndani linaonyesha bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono kama shanga na mikoba. Bidhaa zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Hapa kuna biashara inayoendelea ambapo pesa hutumika. Hii ni muhimu kwa huduma za kifedha za kila siku.

Duka la bidhaa za ufundi wa mikono, pia iko na sanamu za mbao na vitu vingine vya kitamaduni ambavyo vinauzwa. Inaashiria biashara na shughuli za kibiashara zinazochangia huduma za kifedha.

Jengo la kutoa huduma za ubadilishaji fedha na kutuma pesa kimataifa. Alama za western union na money gram zinaonekana. Zikionyesha upatikanaji wa huduma. Eneo hili linawezesha watu kutuma na kupokea pesa pamoja na kubadilisha fedha za kigeni.

Duka la maziwa la Destiny Dairies. Watu wamesimama mbele yake. Kuna mikebe mingi ya maziwa. Biashara kama hizi huchangia uchumi. Huduma za kifedha huwapa wafanyabiashara mikopo na ufadhili wa kukuza biashara zao.

Soko limejaa mboga na matunda yaliyopangwa. Wanawake wanauza na kununua. Shughuli hizi zinahusisha miamala ya kifedha. Masoko yanachangia uchumi na kuwezesha mzunguko wa fedha.

Kibanda cha viatu kinaonyesha aina nyingi za viatu vilivyopangwa. Hii inawakilisha biashara ndogo ndogo zinazotoa fursa za kiuchumi. Mauzo ya viatu huchangia mzunguko wa pesa, kusaidia watu kupata kipato na huduma za kifedha.

Mtu anampa mwingine funguo za gari. Juu ya meza kuna karatasi na gari ndogo ya mfano. Hii inaashiria kukamilika kwa biashara ya gari, labda kununua au kukodisha. Huduma za kifedha kama mikopo au bima ni muhimu katika mchakato huu.

Tangazo la bima likiwa na mwanaume aliyeumia shingo. Linaonyesha jinsi huduma za bima zinavyosaidia watu kujimudu kifedha dhidi ya matatizo yasiyotarajiwa.

Mtu anajaza chupa maziwa kutoka kwenye mashine ya kuuza. Mashini hii inatumia malipo ya pesa au kadi. Hapa fedha hubadilishana au wafanya biashara hupata mtaji wa kukuza biashara zao.

Mazao mbalimbali kama vile viazi na viazi vitamu yamewekwa kwenye vikapu na ndoo tayari kwa kuuzwa sokoni. Hii inaonyesha shughuli za biashara zinazohitaji huduma za kifedha kama vile malipo na mikopo midogo.

Tangazo la bima la pikipiki ya bodaboda. Bima hii muhimu hutoa ulinzi wa kifedha kwa waendesha pikipiki na abiria. Ikihakikisha usalama wao barabarani.

Duka la M-Pesa liko wazi likitoa huduma za kifedha. Mteja anatembea kuelekea maduka hayo, akitafuta huduma za kifedha. Eneo hili linaonyesha shughuli za kibiashara na miamala ya kila siku.

Wafanyibiashara wanauza mazao mbalimbali sokoni kama vile ndizi, karoti, nyanya na mahindi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya kuuza zikionyesha wingi wa mazao. Shughuli hii inaonyesha biashara hai na mzunguko wa fedha katika soko la ndani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikiwa na picha ya kiongozi na tembo. Hii inaonyesha fedha ya nchi na ni sehemu muhimu ya huduma za kifedha, kuwezesha biashara na miamala ya kiuchumi.

Skrini ya simu inaonyesha programu ya Mpesa. Ina salio la shilingi elfu sitini na nane mia nane. Kuna chaguo za kutuma pesa, kulipa, kutoa na kununua muda ama uongezi. Inaonyesha jinsi huduma hizi zinavyowezesha kazi za pesa kwa urahisi.

Gari kubwa jeusi la kifahari, juu ya namba ya gari, pameandikwa Jawa Auto. Ununuzi wa magari ya kifahari mara nyingi unahitaji mikopo na bima, ambazo ni sehemu ya huduma za kifedha.

Mwanamke amesimama nje ya duka linaloonyesha huduma za M-Pesa na Equity Bank. Hizi ni huduma muhimu za kifedha zinazopatikana kwa urahisi.

Mbele ya duka ndogo kuna friji yenye vinywaji na mikabati miwili ya mbao yaliyojaa viazi na matunda mengine. Alama za M-pesa zinaonekana karibu na duka ikionyesha huduma ya kifedha zinazopatikana. Hii inaonyesha biashara ndogo ndogo zinazotumia M-pesa kwa miamala.

Jengo kubwa la kisasa limejengwa kwa vioo na chuma. Magari yamepackiwa mbele yake. Ujenzi wa majengo kama haya na mnunuzi wa magari hutegemea mikopo na ufadhili. Huduma hizi ndio msingi wa maendeleo ya mali.

Tangazo la bima ya magari, ikiwa na gari kwenye kioo cha pembeni, linaeleza faida za bima, hii ni huduma muhimu ya kifedha inayotoa ulinzi kwa wamiliki wa magari.

Skrini ya kuingia katika mfumo wa Kopo Kopo wenye kauli mbiu simple tools for your business . Kuna sehemu za kuandika jina la mtumiaji na neno siri. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia kutoa huduma za kifedha kwa wafanya biashara.

Duka lina mlango wa buluu iloyopambwa na ishara kubwa ya M-pesa. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali. Hapo kunawezesha huduma za kifedha zikiwemo miamala ya pesa.

Mwanamke amesimama karibu na mashine zinazouza maziwa salad na mafuta ya kupika. Mashine zinaonyesha njia rahisi za kifedha za kununua bidhaa, kusaidia biashara ndogo na kuwezesha malipo ya haraka kwa wateja.

Mtaa uliofurika unaonyesha magari yakizama kwenye maji. Ukisisitiza hatari za majanga ya asili kwa usalama wa biashara. Hii inahimiza umuhimu wa bima sahihi kulinda fedha na mali zako.

Magari mengi yamepakiwa kwa utaratibu katika eneo kubwa. Aina mbali mbali za magari zinaonyesha shughuli kubwa za kibiashara ikionyesha uekezaji mkubwa wa fursa za kifedha katika soko la magari.

Mwakilishi wa mauzo anawaonyesha wenye ndoa maelezo ya magari. Wanaonekana kufurahia labda wakijadili ununuzi wa gari jipya. Inaonyesha huduma za kifedha zinazowezesha ununuzi mkubwa wa magari.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee health insurance, liko na mwanamke mja mzito na kutoa huduma za hospitali. Bima ni huduma muhimu ya kifedha, inayowakinga watu kutokana na gharama kubwa za matibabu hasaa kwa akina mama.

Shughuli inaendelea katika duka la maziwa, watu wamekusanyika nje. Bango la Mt Kenya milk depot iko wazi, ikionyesha kituo cha biashara ya maziwa. Inaweza kuwakilisha fursa za kifedha kwa wakulima wa maziwa na watumiaji.

Mwanaume aliyevaa suti anatizama gari nyeusi kwenye duka la magari. Ununuzi wa magari mara nyingi, kunahusiana na huduma za kifedha kama mikopo au bima ya magari.

Mwanamke ameketi kwenye duka ndogo akizungukwa na bidhaa mbalimbali za ufundi wa mikono tayari kuuzwa. Inaashiria biashara na shughuli za kiuchumi zinazochangia huduma za kifedha.

Soko kubwa limejaa wanunuzi na wauzaji wakishughulikia bidhaa mbalimbali. Shughuli mingi za kibiashara zinafanyika hapa, zikionyesha mzunguko mkubwa wa fedha. Hii ni kitovu cha biashara na miamala ya kifedha kwa jamii.

Magari mengi yamepangwa mbele ya jengo la biashara ya magari. Hii inaonyesha huduma za kununua, kuuza au kukodisha magari. Huduma hizi, huwezesha watu kupata magari kupitia mikopo au malipo.

Magari mingi mpya yamepakiwa nje kwenye eneo kubwa yakingoja wateja , huduma za kifedha ni muhimu kwa sababu zinawezesha watu kupata mkopo vyema au kokodesha magari kwa umuhimu wa kusafiri au biashara.

Mtu anashikilia simu akitumia huduma za M-Pesa, skrini inaonyesha chaguzi kama tuma pesa na lipa na M-Pesa, nyuma kuna bango la M-Pesa, hii inaonyesha huduma muhimu za kifedha za simu.

Soko kubwa la wazi liko na wauzaji na bidhaa nyingi. Matunda na mboga zimepangwa kwa ajili ya kuuza na watu wananunua. Hapa kuna biashara inaendelea ya kila siku ambapo pesa hutumika. Hii ni muhimu kwa huduma za kifedha.

Duka la viatu linaonyesha bidhaa zake nje zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo lililotengwa. Kuna aina nyingi za viatu vya rangi na mitindo tofauti. Mteja anapita karibu na duka huku biashara hii ikitegemea matumizi ya huduma za kifedha kama miamala ya benki au malipo ya simu.

Duka kubwa ya kuuza magari ikiwa na magari mengi mapya yenye kung'aa inaashiria biashara ya magari ambayo inaguzisha huduma nyingi za kifedha kama mikopo na pia bima.

Gari kubwa linabeba magari mengi mpya yakisafirisha. Yaonyesha umuhimu wa huduma za kifedha zinazosaidia biashara za usafirishaji, kumiliki malori na magari pamoja na bima ya mali yao.

Safu ya magari ya kifahari ya Mercedes iko mbele ya duka. Yaonyesha jinsi fedha na biashara zinavyosaidia watu kumiliki magari ghali na jinsi mikopo na bima inavyokuwa muhimu sana.

Magari yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa yakionyesha biashara ya magari. Watu wanachunguza magari. Biashara hizi inategemea huduma za kifedha kama vile mikopo na pia bima.

Mboga kadhaa safi kama mboga za kijani zimewekwa vizuri sokoni. Inaashiria jinsi biashara za fedha zinavyosaidia chakula kufika sokoni na wananchi kupata mahitaji yao.

Lori kubwa la kubeba magari lina magari mengi juu yake. Magari haya yanasafirishwa. Hii inaonyesha huduma za usafirishaji zinazohusisha gharama kubwa muhimu kwa biashara na huduma za kifedha.

Noti za shilingi elfu moja za Kenya zimetapakaa juu ya meza. Hii inaonyesha mambo ya pesa muhimu sana katika huduma za benki na pia biashara.

Tangazo la bima linaeleza huduma ya bima ya teksi za PSV kwa shilingi elfu tatu na mia tano kwa mwezi huku magari matatu yakionyesha aina ya magari yanayolengwa. Hizi ni huduma za kifedha muhimu kwa usalama na udhabiti kwa biashara za usafirishaji.

Duka dogo la maziwa linaitwa Yustina Milk na lina picha za ng'ombe zilizochorwa ukutani, ndani ya duka kuna mtu ameketi na nje kuna vyombo kadhaa vilivyowekwa, hili ni biashara ndogo inayotoa huduma za kifedha kupitia mauzo ya maziwa.

Gari ndogo la abiria. Linaweza kutumika kwa usafiri wa biashara. Unaohitaji huduma za kifedha kama mikopo ya ununuzi ama pia bima.

Kuna magari mengi mapya ndani ya chumba cha maonyesho. Magari yameekwa vizuri kuuzwa. Ununuzi wa magari mara nyingi unahitaji mkopo na bima ambazo ni huduma muhimu za kifedha.

Kibanda kwenye soko kiko na bidhaa nyingi za urembo na mapambo zilizopangwa. Mapambo mbalimbali yamening'inizwa na kuwekwa kwenye meza. Hii inaonyesha biashara ndogo ndogo za mzunguko wa kifedha katika soko ambayo ni muhimu kwa huduma za kifedha.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya ikionyesha pande zake zote mbili. Upande wa mbele una picha wa mzee Jomo Kenyatta na upande wa nyuma una picha wa jengo la kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenya. Noti hii ni sehemu muhimu ya mfumo wa kifedha na uchumi wa nchi.

Soko kubwa ambaye kuna kabeji nyingi sana chini. Watu wengi wako sokoni kwa ajili ya kuuza na wengine kununua. Faida inayopatikana kutoka kwa mauzo inaweza kuwekwa kwenye benki au kutumika kuekeza tena katika biashara.

Magari mingi sana yamepackiwa , yote yamepangwa vizuri, kuna majengo makubwa nyuma, hii inaweza kuwa biashara ya kuuza magari au magari ya kukodisha, ni kuhusu pesa na huduma ya kifedha.

Nguo nyingi sana. Vitambaa vya rangi tofauti vimepangwa vizuri kwenye rafu. Yaweza kuwa ni duka la nguo. Mfanyabiashara anahitaji fedha kununua vitambaa hivi, labda alichukua mkopo ili kuanzisha biashara.

Mikono ya mtu inayoweka pesa katika draw . Pesa hizi zinaweza kuwa zinatolewa au kuwekwa benki au pia zinatayarishwa kwa ajili ya mashine ya ATM. Biashara yoyote inahitaji kusimamia mapato na matumizi yao ya pesa.

Maduka madogo yaliyo na majina tofauti. Kuna mtu amesimama mlangoni. Ndani ya maduka haya kunafanyika mauzo na manunuzi kila siku. Wateja wanalipa pesa na muuzaji anapokea.

Magari maanne yamepackiwa nje. Kuna miti nyuma. Magari ya rangi tofauti. Hii inaweza kuwa biashara ya kukodisha magari au mauzo ya magari. Ni kuhusu huduma za pesa na usafiri.

Mikono miwili, mmoja unashika simu, mwingine unashika pesa. Watu wanatumia simu zao kutuma au kupokea pesa kupitia njia kama mpesa. Hii ni huduma kubwa ya kifedha katika nchi mingi hasaa Kenya.

Gari nyeusi imepackiwa nje pamoja na gari zingine nne. Gari hii inahitaji bima ili iweze kuendeshwa, inawezekana pia kuchukua mkopo ili uweze kuinunua.

Tangazo la kampuni ya bima. Kuna mwanamume ametabasamu. Amevaa kofia ya ujenzi na shati ya buluu. Tangazo linaongelea bima kwa wakandarasi. Linaonyesha huduma za kifedha. Kampuni inatoa ulinzi wa kifedha dhidi ya hatari nyingi. Hii ni huduma muhimu ya kifedha kwa biashara.

Soko la wazi, linaonyesha bidhaa mbalimbali kama vile matunda na nguo zinazouzwa. Hapa kuna biashara ndogondogo kuonyesha mzunguko wa pesa na huduma la kifedha kama malipo na mikopo midogo.

Ndani ya gari sehemu ya dashboard . speedometer inasema speed ya chombo hicho namba na mshale zinawaka nyekundu .Kila gari linahitaji bima ila kumulinda mumiliki dhidi ya hasara.